Hapa ni hospitalini ambapo kuna madaktari watatu. Mmoja akionekana kuwa amekaa chini kumshughulikia mgonjwa, wawili wakiwa wamesimama, kuonyesha ishara kuwa wanamkabidhi bidhaa aliyekaa chini.